Hii ni majani ya mmea wa mahindi yaliyoadhiriwa na wadudu waharibifu. Dalili ni mashimo kwenye majani yanayosababisha mmea kudhoofika na mavuno kupungua. Kutumia dawa za wadudu , kilimo mseto na ufuatiliaji wa mapema ni njia ya kudhibiti tatizo hili

Vitu vingi kama potasiamu, vitamini, na husaidia kuongeza nguvu kuboresha miminyo wa chakula na kudhibiti shinikozo la damu, ni chakula bora na huliwa na watu wa aina yeyote yakiwa mbichi au kupikwa kama chakula cha kawaida.

Mwanamke yupo shambani akiwa karibu na mgomba wenye mkungu mkubwa na ndizi mbichi. Anaonekana kushika ndizi kwa fahari ishara ya mavuno mazuri. Mazingira yenyewe yanaonyesha kuwa ni shamba lenye afya na ndizi zimo katika hatua mzuri ya kukuwa.

Vijiko vikubwa vya asili, vikichanganya uji katika bakuli kubwa la chuma. Uji huo unaonekana kuwa ni wa kienyeji, labda ni wa mahindi au mtama. Hii ni ishara ya ushirikiano wa kijamii na tamaduni za kiafrika katika maandalizi ya chakula.